Watu watatu wakiwa kwenye shamba la migomba imekatwa kuwekwa juu ya majani ya migomba ili isiguzane na udongo. Watu hao wanaonekana wakijadiliana kuhusu zao hilo. Mtu mmoja amesimama amevaa shati nyeusi na suruali nyeusi akionyesha kitu kwenye mkono wake.

Onyesho linaonyesha shina la ndizi lenye matunda mengi mabichi yanayong'ang'ania majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi .Yanaonekana nyuma na pia yana rangi ya manjano, hili ni nzuri sana katika onyesho hili la.....

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa makoti meupe na maabara ya kofia nyeupe wakimwangalia mwanamke aliyevaa shati la pinki na kofia nyeupe akionyesha kitu, wamekusanyika karibu na meza ya chombo kikubwa cha metali inaonekana ni ishara ya kitalii la onyesho la machakato fulani ya uzalishaji labda katika kiwanda cha chakula au kinywaji kingine.

Shamba la migomba ambapo migomba mirefu limepandwa kwa sakafu kando ya njia nyembamba. Baadhi ya haya yanaonekana ikiwa na ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Majani makubwa ya migomba haya yamefunikwa yakiwa na sehemu kwenye hilo njia mbalimbali na ndogo.

Ng'ombe wakiwa zizini pao ambapo ng'ombe wengine wa kadhaa wamelala chini kwenye nyasi kavu na tope. Mwengine amesimama nyuma na kuna mjengo yenye madirisha madogo juu, inaonekana kama shamba la ng'ombe la badala ya maziwa au nyama.

Hundi la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Hizi bado zimetundikwa kwenye mmea wa migomba, zikiwa zimefunikwa kwa sehemu ya majani makubwa ya magomba. Majani haya yana rangi ya kijani yanayoonekana yakiwa na mshipa mmoja mrefu. Ndizi zinaonekana kuwa na changa na hazijaiva.

Miti ya ndizi yenye majani makavu na yale mabichi yanaonekana kukua kwenye mazingira ya kilima au mlima wenye mimea mingi ya kijani kibichi nyuma. Inaashiria eneo la kilimo ya ndizi labda shambani.

Inaonyesha watu wawili, wanawake wanaume, wakishughulikia maji au kimiliki kingine. Mwanamke ameinama akimwaga kitu kutoka kwenye chombo kidogo cheupe kwenda chenye chombo kikubwa cha metali, katika mwanaume ameshikilia jagi kubwa la kijani linaonekana akimwaga kimiliki hicho chenye chombo kimoja au kingine.

Mwanamke labda mkulima, akisimama karibu na zao kubwa la ndizi mbichi zilizotayari kuvunwa. Ndizi hizo bado zi kibichi sana. Zimepangwa kwa umbo la mkono. Mwanamke huyu amevalia nguo ya rangi ya kahawa. Amesimama karibu ya masanduku ya mbao yaliyojaa ndizi.

Sijajipini laini kikiwa kimeekwa ndani ya chujio ya plastiki ya rangi ya kijani. Chujio hiki kina wavu mzuri na rangi nyeupe iliokupitishwa kiovu na kubakisha jibini. Lenyewe linaonekana kuwa la kijeupe na uvumbi linaloonekana umbo.

Mwanamke mmoja, akifanya kazi katika shamba la mifugo, Amevalia suti ya blue inayoonekana , akinyunyuzia dawa ng'ombe mweupe aliyefungwa kwenye ngome. Mwanamke huyu amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa chenye tangi ya blue , manjano mgongoni mwake.

Shamba kubwa la migomba ambapo migomba mingi imepangwa kwa safu. Baadhi ya migomba ina ndizi changa bado hazijaiva. Majani mapana na kijani kibichi yanaonekana kwa wingi. Inaonyesha eneo la kilimo cha ndizi mingi.

Mwanaume labda mkulima au mfanyakazi wa shamba wa mifugo akikamua ng'ombe .Amevalia suti yake ya kijani kibichi na buti nyeusi. Huyu amekaa karibu na ng'ombe mkubwa mwenye rangi ya kahawa na nyeupe, akitumia mkono yake akikamua maziwa kwenye ndoo nyeupe, iliyo mbele yake. Ng'ombe amefungwa kwa kamba kuzuia asisongee.

Shamba lililo wazi lililopandwa mimea mbalimbali. Sehemu ya mbele lina udongo mwekundu uliolimwa. Kando ya udongo huo kuna nyasi ya kijani kibichi na mimea mingine ya shambani. Mbali kidogo kuna migomba. Migomba yenyewe ina majani mabichi na miti mingine ya asili.

Shamba kubwa la migomba, haya yamepandwa kwa safu yakiwa ni miti mirefu ya majani makubwa ya kijani kibichi. Katika shamba hili kuna njia ndogo ambao mtu anaeza ona akitembea ingawa haonekani wazi. Picha yanaonyesha umaskini katika kilimo cha ishara na mavuno ya mazuri.

Shamba la ndizi au migomba. Kundi la ndizi zilizo iva bado zenyewe rangi ya kijani, zimetundikwa kwenye mimea mirefu na ya migomba. Mtu mmoja ambaye anaonekana nyuma yake amesimama katika katikati ya migomba hiyo. Mtu huyo amevalia kofia nyekundu. Shati lake na mikono mirefu ya rangi.

Ndizi mbili zilizokomaa zina rangi ya manjano na ziko na madoa madogo madogo meusi. Zimeegemea juu ya sehemu nyeupe, yanayoonekana kuna mstari kama mbao, ndio zinaonekana kuwa tiyari kukuliwa na mtu.

Mtaalamu anasimama akifanya kazi katika maabara amevalia koti jeupe la maabara, kofia ya buluu ya upasuaji barakoa ya upasuaji na glavu ya buluu. Anainama kidogo juu ya meza chuma inashikilia chupa nyeupe la plastiki na mikono yake miwili.

Kundi la ndama wachanga, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Wamesimama ndani ya eneo la kufungwa wakiwa wamezuiliwa na mabati ya vyuma. Udongo chini ya ndama ni mchafu na kuna matope ya unyenyevu. Nyuma kuna banda kubwa la wanyama lililotengenezwa na mbao na pia paa na bati pia.

Kundi la ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa bado zimetundikwa kwenye mmea na migomba. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi na baadhi zinaonekana kuwa na madoadoa madogo meusi. Zimeunganishwa na majani makubwa ya migomba ambayo yanaonekana kuwa na afya ya kijani kibichi.

Mwanamke mwanasayansi au mtaalam wa maabara akiwa amevaa koti jeupe la maabara na kofia ya nywele anashikia birika yenye maziwa au kiminiki cheupe na anadondosha kiminiki kingine kutoka chupa ndogo. Inaonekana yuko katika maabara au mazingira ya utafiti akifanya jaribio la uchunguzi kingine.

Wanawake kadhaa wa kiafrika wakifanya shughuli zao za kijamii na nyumbani nje ya nyumba ya udongo. Wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi na michoro mbali mbali. Wanawake wawili wameinama vyombo kubwa vyenye chevu cheupe labda ikitayarisha chakula cha kinywaji.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa akitumia mashine. Vifaa vya kukamulia vimeunganishwa kwenye chuchu la ng'ombe na maziwa yanaonekana kwenye chombo kikubwa cha chuma kinachosanyika maziwa kilicho chini. Hii inaonyesha shughuli ya uzalishaji ya maziwa katika shamba la ng'ombe.

Mkulima mwanaume akiwa katika shamba lake la mahundi, amevalia dhjati ya rangi ya zambarau, kofia na kusotwa, amesimama katikati ya mahindi.

Linaonyesha mwanaume amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe. Anaonekana kuwa ng'ombe wa maziwa. Mwanaume pia amevaa fulana nyeupe, jeans na buti ndefu nyeupe za mpira, ambazo mara nyingi huvaliwa mashambani katika mazingira ya kilimo. Ameshika kitu kilichoonekana kama kifaa cha kukamua ng'ombe.

Amevaa shati lenye rangi nyepesi na suruali nyeusi ya midundo na anaonekana kujitolea katika kazi yake ya kusafisha ng'ombe. Ng'ombe anaonesha yuko katikati aki ya picha akiosha sehemu yake ya nyuma na rangi yake nyeupe huku akionekana mtulivu sana.

Katika ukilimo, ukulimo wa ndizi ndio ina manufaa mingi sana kwa wakulima. Ndizi yanaiva haraka haraka sana tena wanunuzi wamekuja kununua ndizi.

Ng'ombe ako na colour ya black na colour ya white anakamuliwa maziwa na mashine. Mashine hii inakamulia maziwa kwenye matiti yake. Ng'ombe wako wawili na wamesimama tisti ili mashine ikamulie maziwa yao na ichukue maziwa yao ili iende iuzwe na ipeane watu wakunywe.

Lishe ya ndama wawili wakiwa kahawani wakiwa wamesimama ndani ya kizimba au njia nyembamba ya chuma. Yanaonekana kutumika kwa ajili ya kuendesha mifugo. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la shamba au zizi lenye mimea na midumbwi ya mimea nzuri sana.

Katika kilimo, ukulima wa ndizi ni ukulima mzuri sana. Kuna ndizi yameiva tena zingine hazijaiva. Mgomba wa ndizi na ndizi yenyewe ni kubwa mno. Napenda vile yamekua kwa hii shamba lao la ndizi, vile ndizi yote yamekua ndizi kubwa kubwa.

Katika mazingira hii ya nyumbani kuna mandizi yamepandwa. Ukulima wa ndizi ni ile ukulima ambayo yanafanyika katika mahali mingi sana. Ukulima hii ya ndizi ndio inafaa watu wafanye kwa sababu hii inakuwanga rahisi kufanywa na kila mtu. Napenda hii ukulima sana.

Picha inaonyesha ng'ombe kadhaa wakichokora kwenye rundo kubwa la takataka. Kuna mifuko ya plastiki, karatasi na takataka nyinginezo zinazopatikana ardhini, na ng'ombe hao wanaonekana wakitafuta chakula kutokana kwenye takataka hizo. Hali hii inaashiria uchafuzi wa mazingira na hatari kwa wanyama.

Ufugaji ng'ombe ni kitu muhimu sana. kuna mkulima mmoja amefuga ng'ombe na ameweka maziwa kama mapato yake ya kila siku . Anaenda kuuza maziwa ili apate pesa atumie na afanye nayo biashara yake iendelee mbele na pia kutumia nyumbani, matumizi ya kinyumbani. Ni vizuri sana kukuwa na akili ya kuuza maziwa.

Picha inaonesha mtu akikamua ng'ombe mtu huyu amekaa chini akishika ndoo ya chuma. Anaonekana akikama maziwa kutokana na chuchu za ng'ombe. Mguu za ng'ombe na sehemu mwili wake mweusi na mweupe inaonekana wazi, sakafu inaonekana kuwa udogo na udongo sana.

Linaonyesha mwanaume wa kiafrika mwenye tabasamu panapopendeza, akimwaga maziwa kutoka kwenye uchumbo kikubwa cha aluminae ndani ya uchombo kingine kikubwa chenye kitambaa cha kichungi. Anavaa nguo la ngozi nyeusi kati ya hiyo.

Mkono wa mtu imeshika mkungu mkubwa wa ndizi ambazo zingine bado ni mbichi, kijani kibichi na zingine zimeiva njano. Mkungu huo inaonekana kuwa nzito na mrefu ukiwekwa chini kwenye udongo na mkono ikiashiria hiyo.

Wakulima watatu wamekaa ndani ya nyumba, wakiangalia yale wameeka ndani sufuria na jiko pia yanawaka. Wanaangalia kama hayo ni kitu mazuri. Ukulima ni kitu mzuri sana, tena yanafaa yafanywe, tena yaendelezwe kufanywa kila siku.

Inaonesha mwanaume akibeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, akitabasamu. Mbele yake kuna rondo jingine la ndizi, bandara ya nyuma inaonekana kuwa soko au eneo la biashara. Kukiwa na watu wengine na majengo hafifu, pia yanaonekana.

Katika kilimo ,kuna wafugaji wa ng'ombe. Ng'ombe ni aina ya mnyama mzuri sana ambaye anasaidia na kutoa maziwa, nyama na hiyo ngozi yake pia hutumika kutengeneza nao vitu aina mbalimbali. Wamelala katika mazingira mazuri wakishangaa.

Picha inaonyesha maindi mengi yaliyo kauka, yakiwa yamengangamizwa kwenye kamba refu mbele ya ukuta ya ambao, maindi haya yamepangwa kwa ustadi na kuna chombo cha majane chenye mpini kilicho wekwa chini ya bidhaa yao, Inaonekana kama yamewekwa yana anikwa kukauka.